Duka la nguo na viatu lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kamba. Nguo za rangi mbalimbali na mikoba ya kisasa zimening'inia kwenye kamba. Viatu vya kike na kiume vimepangwa kwenye rafu za kioo vikionyesha aina mbalimbali za mitindo.

Mkusanyiko wa nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu na hangers . Mikoba ya rangi mbalimbali na ukubwa tofauti imewekwa juu ya rafu ikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Lina onekana lina kofia nyingi za aina mbalimbali, kofia hizi zenye rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi na nyeupe zime tengenezwa kwa ukubwa tofauti baadhi ya kofia hizo zina majani mapana na nyingine zime tengenezwa kwa mitinfo ya kipekee.

Duka la nguo lililojazwa na rafu na mrundikano wa mashati ya rangi mbalimbali. Mashati haya yamewekwa kwenye pakiti za plastiki, yakionyesha bidhaa nyingi ambazo zinazouzwa katika eneo hilo.

Ndani ya duka kubwa la nguo, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza na rafu ndefu. Nguo za wanaume zikiwemo mashati, suruali na viatu zimepangwa kwa ustadi zikionyesha mitindo ya kisasa na ya hali ya juu.

Duka la nguo linaonekana likiwa na madirisha makubwa ya kioo yakionyesha bidhaa zilizopangwa vizuri ndani yake, katika dirisha kuu kuna vibao viwili kimoja kikiwa kimevalishwa nguo za wanaume na kingine cha wanawake.

Bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mistari. Nguo zimetandazwa kwenye meza, zikiwa zimefungwa kwa mifuko ya plastiki, na kuna rafu zingine zilizopangwa kwa utaratibu. Nguo zingine zimetundikwa kwenye raki za chuma.

Duka la nguo la manix Clothing store lenye nguo nyingi za kisasa zilizopangwa kwenye madirisha. Mannequins kadhaa yamevalishwa nguo maridadi yakionyesha mitindo mbalimbali. Taa nyingi zinamulika nguo zikiongezea mvuto wa duka.

Maduka makubwa yana rafu nyingi zenye nguo za wanaume zikiwemo mashati na masuruali, zikiwa zimepangwa kwa uangalifu. Mashati yaliyokunjwa yamepangwa kwenye rafu huku suruali zikitundikwa kwenye hanger .

Katika duka kubwa la nguo, kuna meza ndefu iliyojaa mashati yaliyopangwa kwa mistari. Kando ya meza, kuna rafu zilizojaa suti na mashati mengine. Mabango ya matangazo ya nguo yamebandikwa kwenye ukuta.

Duka la bidhaa za wanawake limepanga kwa ustadi mikoba, viatu na vitu mbalimbali. Vikiwa vimepangwa kwenye rafu nyeupe za kioo. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za kisasa. Zikiwemo mikufu maridadi, mikoba yenye kung'aa na miwani ya jua.

Duka la nguo limejazwa na nguo za rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Mashati, koti na suruali zimetawanyika zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa katika duka.

Duka kubwa la rejareja lililo wazi likionyesha chapa ya woolworths juu ya mlango. Nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu ndani ya duka zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Mkusanyiko wa vifaa vya kujitia na mikoba iliyo pangwa kwenye rafu nyeupe za duka . Mikufu na pete zenye vitu za zambarau na kahawia zimetawanyika kwenye mabango meusi ya velvet.

Duka la nguo, la watoto, lenye nguo nyingi za rangi mbalimbali zimepangwa kwenye stendi. Jackets za watoto wachanga, na nguo za watoto wa kike zimetawanyika kwenye rafu, zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Soko la wazi limejaa nguo zilizotundikwa kila mahali, zikionyesha rangi na mitindo tofauti kutoka juu hadi chini .Watu kadhaa wanatembea au wamesimama wakiangalia nguo hizo.

Duka hili la kisasa lina bidhaa mbalimbali za nguo na viatu. Katika sehemu ya mbele kuna marundo ya masanduku ya viatu yamepangwa juu ya meza ndogo. Nguo na bidhaa nyingine zimetundikwa kwenye rafu na stedi zikisubiri wateja.

Duka la nguo la budget wear the thrift shop likiwa na nguo zilizopangwa nje kwa ajili ya kuuzwa. Mabango yenye mandhari ya rangi ya machungwa, kijani na zambarau yamening'inia juu ya duka.

Duka la nguo lina rafu zilizojaa jeans , na mashati, mabango ya matangazo ya nguo yamebadikwa kwenye, ukuta, likiwa na neno, bootcut na regular .

Ndani ya duka la mitindo, kuna mannequin ya kike iliyovalia nguo za kupendeza, na maridadi. Mannequin hiyo imevalia suti yenye rangi angavu, na miwani, na inasimama katikati ya duka.

Rafu ndefu za rafu nyeupe zimepangwa vizuri zikiwa zimejaa mifuko, viatu na vito vya mapambo zikionyesha duka la vifaa vito vya dhahabu na fedha vimepangwa kwa uangalifu vikionyesha thamani yake.

Duka la nguo linaonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Nguo hizo zimehifadhiwa kwenye rafu za chuma na zimegawanywa kwa rangi au aina zake. Kuna tangazo lenye bei ya 700 ambalo linaashiria kuna ofa maalum.

Duka la nguo limejazwa na nguo za rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Mashati, koti na suruali zimetawanyika zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Duka kubwa la nguo lenye nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Nguo zinaonekana zikiimarika zikionyesha ubora wao.

Duka la nguo limejazwa na nguo za rangi tofauti, zilizopangwa kwenye rafu na hangers .Mashati na suruali zimetawanyika zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa pale dukani.

Gari kubwa jeusi aina ya SUV limewekwa katikati ya duka la magari. Muundo wa mbele wa gari unaonekana ukiwa na taa angavu na grill kubwa.

Gari la abiria la zamani, aina ya Volkswagen limesimama kando ya nyumba iliyo na matofali ya rangi ya kahawia. Gari hili lina rangi ya buluu na nyeupe na lina uzio wa chuma wa kupendeza mbele.

Gari la kisasa la rangi ya kijivu limenong'aa mbele ya jengo kubwa la kibiashara lenye bango la cargojet . Taa za mbele za gari zimefungua zikionyesha muundo wake wa kisasa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha gari akitabasamu na kuangalia kioo cha ndani cha gari. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana nyuma akitabasamu kwa furaha. Mwangaza wa jua unaangazia ndani ya gari ukionyesha mazingira ya duka la magari.

Safu ndefu za magari mapya yaliyopangwa kwa uangalifu. Magari haya yana rangi mbalimbali ikiwemo buluu, nyekundu na kijivu yakionyesha aina tofauti za miundo. Taa zao za mbele zinamulika zikiongeza uzuri kwao.

Gari jeusi la aina ya SUV limeegeshwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe na kuta za kioo. Taa za dari zinamulika gari zikionyesha kung'aa kwake.

Gari la kifahari la rangi ya kijivu, aina la volvo. Limeegeshwa kwenye nyasi kavu. Magurudumu yake yanaonekana yakiwa safi, na vioo vya gari vimetengenezwa kwa rangi ya kijivu.

Gari ndogo lenye rangi ya kijivu, limesimama mbele ya lango la chuma. Taa za mbele za gari zimeangazwa zikionyesha kua gari linafanya kazi au linafanya kazi. Alama ya gari, KIA, inaonekana katikati ya grill ya mbele.

Gari jeupe aina ya Volkswagen limesimama katikati ya barabara; likiwa na taa zake zimefungwa. Kuna mabango ya matangazo yamewekwa pande zote za barabara, yakionyesha kuwa ni eneo la biashara.

Mistari ya magari manne imepangwa kwa utaratibu yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi ndefu. Moja ya magari hayo ni nyeusi na mengine ni nyeupe na buluu. Hali inaashiria kuwa magari haya yameegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi.

Gari la rangi nyeusi lenye magurudumu makubwa limeegeshwa kando ya barabara. Ngazi fupi nyeusi imewekwa nyuma ya gari ikionyesha matumizi yake ya kusafiri. Mwangaza wa jua unaangazia gari, ukionyesha rangi yake.

Gari kubwa aina ya Mistubishi Pajero limesimama kwenye eneo la maegesho. Gari hili lina rangi ya kijivu na magurudumu makubwa yanayoonekana kuwa imara.

Gari la rangi nyekundu aina ya Subaru Forester limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili wa gari hili inaonekana wazi ikiwa ni KCW 564G, inayoashiria gari hili limetoka nchini Kenya.

Mtu mmoja wa mauzo, mwanamke anatembea na mteja wake wakitazama magari mapya. Wamezungukwa na aina mbalimbali za magari yaliyopangwa katika chumba kikubwa.

Watu wawili wanaonekana wamevalia mavazi rasmi, wakiwa wamesimama ndani ya duka la magari. Mmoja ameshikilia funguo ya gari, akionyesha ununuzi au ukodishaji wa gari. Mkono mmoja unaonekana ukipokea funguo, ikionyesha makabidhiano.

Lori refu la kubebea magari, limeegeshwa kwenye eneo la wazi, likiwa na magari matatu juu yake. Gari mawili meupe, na gari moja nyeusi, ziko kwenye staha ya lori hilo.

Gari dogo la rangi nyeupe, limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa gari unaonekana ukiwa wazi , ukionyesha viti vya ndani. Miti ya kijani na anga la buluu vinaonekana kwa mbali.

Gari ya Toyota Prado yenye rangi ya kijivu linaonekana likiwa lime egeshwa kwenye uwanja wa nyasi gari hilo ni la aina ya SUV na lina nambari ya usajili za KDK kumaanisha lili sajiliwa nchini Kenya.

Mtazamo wa ndani ya gari unaangalia kutoka nyuma kuelekea mbele . Viti vyote vinaonekana vimefungwa vizuri , na viti vya nyuma vimejikusanya upande wa kulia . Mlango wa nyuma umewachwa wazi na inaonekana gari linapita katika eneo lenye miti mingi .

Gari jeupe la aina ya SUV limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo. Magurudumu meusi yanaonekana wazi yakionyesha muundo wake wa kisasa . Majengo marefu na miti ya kijani vinaonekana kwa mbali vikionyesha mazingira ya jiji.

Sehemu ya ndani ya gari iliyowazi ikionyesha viti vya mbele vilivyofunikwa kwa kitambaa cheusi na kijivu. Dirisha la paa la gari liko wazi likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Sehemu ya usukani na dashibodi ya gari vinaonekana wazi vikionyesha muundo wake wa kisasa.

Garii dogo la aina ya VAN lenye rangi nyeupe, lina milango yake wazi. Gurudumu lake la mbele linaonekana wazi likionyesha muundo wake wa kisasa. Kuna bendera ya manjano na nyeusi imebandikwa kwenye gari ikionyesha nemebo fulani.

Kiti cha nyuma ya gari kinaonekana kikiwa kimetengenezwa kwa ngozi nyeusi. Mlango wa nyuma ya gari umefunguliwa ukituonyesha muundo wa ndani ya gari. Juu yake kuna dirisha lililofunguliwa, linaruhusu mwanga wa jua kuingia.

Gari la zamani la rangi ya kijivu aina ya Mercedes-Benz, limesimama chini ya maegesho. Milingo ya mbele na ya nyuma upande mmoja imefunguliwa, ikionyesha muundo wa ndani.

Onyesho la gari la Hyundai linaonekana. Huku magari mawili yakiwa yameegeshwa nje. Gari moja ni jeusi na lingine ni jeupe na yote yana nembo ya Hyundai . Taa za gari nyeusi zimefungwa na kuna jengo kubwa la kioo nyuma yao.

Maua mengi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na kwenye sakafu. Maua maua meupe ya waridi yamewekwa kwenye ndoo ya bluu na maua mekundu ya waridi yamewekwa kwenye ndoo ya kijani.

Mkusanyiko wa shanga na vitu vya asili vimepangwa kwenye rafu za mbao. Mkufu mrefu ulio tengenezwa kwa ganda la konokono umeninginia juu ukionyesha ufundi wa mikono.

Mkusanyiko wa bidhaa za ufundi na sanaa za kiafrika ,zimepangwa kwenye meza. Mikanda ya rangi nyingi na bangili zimetawanyika ,ikionyesha mitindo mbali mbali , Wanaume wawili wanaonekana wakiangalia bidhaa wakifanya manunuzi.

Soko kubwa la matunda na mboga likiwa limejaa watu wanaofanya manunuzi. Maboxi ya mbao yaliyojazwa mapera na ndimu yamepangwa kwenye stendi. Watu kadhaa wanatembea katikati ya maboxi wakitafuta bidhaa.

Soko hili la barabarani lina vibanda vidogo vinavyouza bidhaa mbalimbali. Katika kibanda kimoja kuna ndizi na matunda mengine yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kwenye vibanda vingine, nguo vimetundikwa zikionyesha kuwa ni soko la jumla la vitu mbalimbali.

Eneo la biashara lina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na sakafuni kuna vyombo na mifuko mbalimbali baadhi yao vikiwa na maandishi kama pilau masala na Kenya tea . Bidhaa zimetawanyika kwa wingi kuanzia masanduku na mifuko ya plastiki hadi vyombo vikubwa vya kuhifadhi chakula.

Ukuta huu una vitu vingi vya sanaa na utamaduni. Maski nyingi za mbao za ukubwa na mitindo tofauti zimetundikwa kwenye ukuta. Kuna pia sanamu za mbao na michoro inayoonyesha utamaduni wa Kiafrika, pamoja na vyombo vya kale.

Banda hili limejaa aina mbalimbali za matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Kuna ndizi zilizokomaa, maembe, machungwa, na maparachichi, yakiwa yamewekwa kwenye masanduku na vikapu.

Barabara ya udongo iliyojazwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu na machungwa. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakionyesha shughuli za kijamii . Mabango yenye maandishi salon yamening'inia juu yakionyesha maduka ya nywele.

Mlango mkubwa wa rangi ya kijani na manjano ukiwa na mabango mawili yenye maandishi Kikuyu Modern Market . Bidhaa za matunda na mboga zimepangwa kwenye meza mbele ya mlango.

Mkusanyiko wa bidhaa za ufundi na sanaa za kiafrika zilizopangwa kwenye meza. Viatu vyeusi vilivyopambwa na mfumo wa rangi nyekundu na blue vimetawanyika juu ya meza.

Ukuta umejaa viatu vya ngozi ambavyo vimepangwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Viatu hivi vimepangwa kwa utaratibu vikining'inia kwenye chuma. Mtu mmoja akiwa amevalia t-shirt nyeupe anasimama mbele ya viatu.

Nguzo ya mti imesimama katikati ya duka la nguo, ambapo nguo zimetupwa chini, na kwenye raki, raki za chuma zimejaa nguo za aina na rangi mbalimbali, zikiwa zimepachikwa kwa wingi.

Soko lenye bidhaa mbalimbali, hasa mboga na matunda linaonekana wazi. Kuna rundo nyingi za mboga na matunda yaliyopangwa kwenye vikapu vikubwa vilivyotengenezwa kwa mbao. Watu wengi wamekusanyika sokoni, baadhi yao wakiwa wamekaa karibu na vikapu hivi.

Rundo kubwa la mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Mananasi yamepangwa kando ya ukuta, na bamia za kijani zimewekwa kwenye mfuko wa zambarau, vikapu vilivyojaa tangawizi na magimbi vimepangwa kando ya pilipili.

Hapa kuna duka la viatu lililojaa viatu vya aina mbalimbali . Vimetundikwa na kupangwa juu ya meza kubwa. Viatu hivi ni vya mitindo na rangi tofauti na vinajumuisha sanda , flat shoes na vinginevyo.

Katika soko au duka la ufundi, bidhaa mbalimbali za kitamaduni zimepangwa kwa wingi. Kila mahali kuna vitu vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwemo sanamu za mbao, mikufu na mapambo mengine yaliyopangwa kwenye meza na vibao.

Mkusanyiko wa ndizi za rangi ya kijani, manjano zimeninginia kwenye fremu ya mbao. Machungwa na mananasi yametawanyika chini, yakionyesha matunda mbali mbali yanayouzwa. Ndoo nyeupe iliyojaa matunda imewekwa kando. Ikionyesha bidhaa nyingi zinazopatikana.

Mahali hapa pamejaa kazi nyingi za sanaa, zikiwemo picha zilizochorwa. Picha hizo zinaonyesha mada mbali mbali kama vile watu, wanyama na mandhari asili. Zimepangwa kwa njia ya ufundi huku zingine zikiwa zimening'inizwa ukutani.

Soko lenye shughuli nyingi ,ambapo wachuuzi wengi wameeneza bidhaa zao chini. Kuna aina mbali mbali za mboga na matunda. Kama vile viazi vitamu, nyanya, ndizi na mahindi ,zikiwa zimepangwa kuuzwa.

Duka la kitalii limejaa vitu vya kitamaduni, kama vile shanga, na vikuku vilivyotundikwa kwenye rafu, kuna vitu vingi vya rangi mbalimbali, vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, na meza.

Soko la wazi limejazwa na bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika zilizopangwa chini. Sanamu za wanyama na vinyago vya mbao vimetawanyika kwenye sakafu. Kiatu kimoja cha kahawia na mkoba mmoja vimeonekana kando vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa.

Mkusanyiko wa mboga na matunda yaliyo pangwa kwa uangalifu, kuna radishells zilizokusanywa pamoja na rundo ya majani ya kijani. Mboga za aina tofauti zimepangwa kwa wingi zikionyesha soko la mazao mapya.

Jengo la rangi nyingi limejengwa katikati ya barabara. Likiwa na jina Nairobi City Market juu yake. Jengo hili lina michoro ya ajabu na milango miwili ya kuingilia.

Duka la kitalii limejaa vitu vya kitamaduni, kama vile shanga na vikuku, vilivyo tundikwa kwenye rafu. Kuna vitu vingi vya rangi mbalimbali, vilivyo pangwa kwa utaratibu kwenye rafu na meza.

Mandhari ya majengo kadhaa yanayoendelezwa yanaonekana wazi. Kuna jengo refu la ghorofa ambalo bado lina ujenzi unaoendelea upande wa kulia likiwa na kuta za zege na matofali.

Bango kubwa lenye picha ya jengo limeandikwa, "Hayati heights", na construction ongoing . Bango hili inaonyesha jengo refu la ghorofa, na lina habari kuhusu mipango ya malipo na namba za simu.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyopakwa rangi ya manjano na blue inaonekana. Ina paa lililo ezekwa na vigae. Na nje ya nyumba kuna nafasi iliyopakwa vigae vya aina ya pavers. Kuna gari moja lililofunikwa kwa nguo maalum na sehemu ya kuegesha magari inaonekana imefunikwa na paa.

Jengo refu la rangi ya kahawia na madirisha mengi ya mraba. Milango ya chuma ya rangi ya kahawia inaonekana mbele. Ikionyesha usalama wa jengo. Mawingu meupe na angani yenye blue vinaonekana kwa mbali. Vikionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo la ghorofa lenye madirisha mengi ya kioo linaonekana kwa umakini. Muundo wake una sehemu zinazofanana na nguzo zilizotoka nje kidogo ya jengo. Dirisha zote zina kioo cha blue , na kila ghorofa ina muundo unaofanana.

Ishara ya rangi ya kijani na dhahabu imeandikwa Pearl Court Northland View Control Development Area na imesimama mbele ya ujenzi ishara hii ina rangi ya kijani na maandishi ya dhahabu na imeambatanishwa kwenye nguzo mbili za chuma.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi limeonekana likisimama wima, likiwa na madirisha mengi ya kioo. Likiwa limepakwa rangi nyeupe na mistari ya bluu, linaonyesha usanifu wa kisasa. Kwa mbali, majengo mengine yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Viti na meza kadhaa vya nje vimepangwa karibu na dirisha kubwa la kioo, na taa la duara ikininginia juu. Bustani chini ina nyasi zilizotunzwa vizuri na mimea tofauti, huku nyuma kukiwa na jengo dogo lenye ngazi za kuzunguka.

Rafu kubwa iliyowekwa katikati ya duka, yenye maandishi energy zone, juu yake. Rafu hiyo imejaa vinywaji vya kuongeza nguvu, vilivyopangwa kwa safu na aina mbalimbali. Kuna pia friji ndogo iliyojaa bidhaa zinazofanana na hizo. Ikiwa imewekwa karibu na rafu.

Duka kubwa la vileo lenye rafu zilizojazwa na chupa nyingi za vinywaji. Taa nyingi zinamulika bidhaa, zikiongeza mvuto wa duka. Kaunta ndefu na viti vimepangwa mbele ya bidhaa vikionyesha sehemu ya huduma kwa wateja.

Safu ya baiskeli zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na kifuniko cha karatasi cha rangi ya kahawia. Kuna rafu nyingine zinazouza viti na mipira zilizopangwa kwa mistari.

Safu ndefu za vifaa vya mazoezi na viungo zimepangwa vizuri kwenye sakafu iliyofunikwa na zulia la kijani kibichi ndani ya duka kubwa la rejareja. Mashine za kukimbia na baiskeli za mazoezi zimeonekana zikiwa zimewekwa tayari kwa matumizi.

Mkusanyiko wa nguo chafu zilizolundikwa kwenye meza kubwa ya mbao. Nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimetawanyika, zikionyesha machafuko. Mabango ya discount na sale yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya duka la reja reja.

Duka kubwa za bidhaa za mkate na vinywaji lenye rafu zilizojazwa na mikate, keki na chupa za vinywaji. Troli ya a mbao iliyojaa bidhaa za mkate imewekwa karibu na rafu.

Duka kubwa la vyakula lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye friji za kioo, jipini za rangi ya njano na nyekundu zimewekwa juu ya friji zikionyesha aina mbali mbali za bidhaa. Mabango enye maandishi fruit and vegetable yameningi'nia juu yakionyesha sehemu za bidhaa huzika.

Duka kubwa la rejareja limejazwa na rafu ndefu zenye bidhaa za vyakula na vinywaji. Ishara za bei na matangazo yananing'inia juu, yakionyesha bidhaa mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia, wakifanya manunuzi.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu za duka. Bidhaa hizo ni za aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na kahawa na vinywaji vingine. Kila bidhaa imewekwa kwenye kifurushi tofauti na vifurushi hivi vina rangi tofauti kama vile bluu, njano na nyeusi.

Bomba mbili jeupe na machungwa zimefungwa kwenye ardhi, zikiwa zimetumiwa kama vizuizi. Nyuma yao, kuna ukuta wenye nembo ya duka, ambalo linaonekana kuwa naivas .

Duka lililojazwa na bidhaa za sanaa na ufundi wa Kiafrika zikiwemo mikoba, vito na sanamu. Mikoba yenye rangi na mifumo mbalimbali imepangwa kwenye rafu za mbao. Vito vya shingo na bangili za asili zimewekwa kando ya saa na sanamu za wanyama.

Mwanamke aliyevaa shati la maua, anasukuma trolley la ununuzi, anatembea kwenye njia ya duka kubwa, ambalo lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa ya rafu zinaonekana kuwa na matangazo.

Duka kubwa la vifaa vya eletroniki lenye runinga nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Runinga hizi zinaonyesha picha na video mbalimbali; zikionyesha teknolojia ya kisasa. Jiko la gesi na vifaa vingine vya nyumbani vimepangwa chini vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazouzwa.

Duka kubwa la rejareja limejazwa na rafu ndefu zenye chupa za vinywaji vikali. Chupa za aina mbalimbali na ukubwa tofauti zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Katika duka kubwa kuna sehemu ya kuhifadhia nyama ikionyesha aina mbalimbali za nyama. Aina za nyama zimetegeneshwa kwa board nyeupe na maneno white meat, red meat na pork yameandikwa juu.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye duka kubwa, akitembea kwenye njia yenye bidhaa nyingi. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji baridi na maziwa.

Soko kubwa la mboga na matunda lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Migomba na makapu ya matunda ya rangi mbali mbali yametawanyika kwenye maduka. Mabango ya, Hot Daily, na Bakery, yamening'inia juu, yakionyesha maeneo ya bidhaa husika.

Kabati la vioo limejaaa aina mbalimbali za keki na keki ndogo. Keki hizo zimetegenezwa kwa njia tofauti zikiwa na rangi na mapambo ya kuvutia. Zimepangwa kwenye safu mbalimbali.

Njia ndefu iliyowazi ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu zilizojazwa na bidhaa upande wa kushoto na vikapu vikubwa upande wa kulia. Bidhaa nyingi za chakula na zisizo na chukula zimepangwa kwa utaratibu.

Katika duka kubwa la bidhaa au maduka makubwa, rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitazama bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Rafu hizo zimepangwa vizuri na zinajaa bidhaa za mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula vilivyovugashwa na vitu vingine.

Bidhaa nyingi zimetundikwa na kupangwa kwenye rafu za mbao. Bidhaa hizi ni za asili na zinajumuisha mikoba, shanga, na vitu vingine vya urembo. Kila rafu ina bidhaa tofauti zilizopangwa vizuri.